Maduka yaliyojaa nguo na viatu yanaonekana ya kiashiria kuwa ni soko au duka la nguo za mitumba. Vitu vimepangwa kwenye rafu na vingine vimetundikwa vikiwa na rangi na mitindo mbalimbali. Wateja na wauzaji wanaweza kuonekana kwa mbali wakitembea au wakifanya shughuli zao.

Katika duka la nguo kuna rafu nyingi zilizopangwa vizuri zikionyesha bidhaa mbali mbali. Nguo za rangi mbali mbali zikiwemo mashati na fulana zimepangwa kwenye madaftari na pia zimening'inizwa. Upande wa kushoto, kuna meza yenye bidhaa ndogo ndogo zilizopangwa kwa utaratibu, zikiwemo chupa na maboksi.

Duka la viatu limejaa rafu zilizo jaa aina mbalimbali za viatu viatu vya kike kama vile viatu virefu na sanda vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu rangi na mitindo mbalimbali ya viatu vinaonekana vikionyesha uteuzi mpana.

Sweta iliyoshonwa yenye kofia imening'inia kwenye kamba dukani. Ina rangi ya kahawia isiokolea na inaonekana kuwa imetengenezwa kwa kitambaa laini. Lebo ya bei inaonekana ikiwa imening'inia kutoka kwenye kola.

Duka la rejareja linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Upande wa kulia, kuna bidhaa nyingi zinazoning'inia na kuonyeshwa, ambazo zinaonekana kuwa viatu vya watoto au bidhaa nyingine ndogo. Upande wa kushoto, rafu nyingine pia zimejaa bidhaa mbalimbali.

Duka la nguo la Levis linaonekana likiwa na ishara kubwa nyekundu juu ya mlango. Madirisha ya duka yanaonyesha vazi za jeans na nguo nyingine, zikiwa zimewekwa kwenye manikini. Ndani ya duka, nguo zaidi zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye rafu na standi.

Katika duka la nguo, kuna manikini zilizovalia nguo za kitamaduni na za kisasa. Nguo mbalimbali ikiwemo gauni ndefu ya dhahabu na kanzu nyekundu, zimepangwa kwenye rafu, na zingine zimening'inizwa. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kijivu ikionyesha mazingira safi.

Duka hili linaonekana kuuza nguo za mitumba zilizo pangwa kwenye reki na meza. Kuna mifuko kadhaa iloiyowekwa juu ya meza katikati ya duka . Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ukiangazia sakafu yenye vigae.

Duka la kisasa la vifaa vya mitindo linaonekana likiwa wazi kwa wateja. Bidhaa mbalimbali kama vile mikopa, mitandio na vitu vya mapambo vimepangwa kwa kuvutia. Mannequins zimevalishwa mitandao na kofia zikionyesha jinsi ya vifaa hivyo vinavyvaliwa.

Duka la nguo linaonekana likiwa limepambwa kwa ustadi, likionyesha bidhaa mbalimbali. Nguo zimetundikwa kwenye rafu na kuekwa kwenye meza, zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna pia viatu na vifaa vingine vya mitindo vilivyopangwa kwenye rafu zenye mwanga mzuri.

Mikanda mingi ya ngozi imepangwa kwa utaratibu. Zinatofautiana kwa rangi zikiwemo kahawia, nyeusi na bluu. Kila mkanda una mkono wake wa chuma na zingine zinaonekana kuwa na lebo za bei. Mikanda hiyo imening'inia kwenye kamba zikionyesha ziko dukani zikiuzwa.

Duka la nguo la lc waikiki linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali za nguo zilizopangwa vizuri. Kuna mabango mawili mekundu ya mauzo yenye asilimia tofauti za punguzo. Ndani ya duka, nguo zimening'inizwa kwenye rafu na zingine zimepangwa kwenye meza.

Duka kubwa la nguo lenye rafu za mbao zilizopangika vizuri linaonekana. Rafu hizo zimejazwa na nguo mbali mbali ikiwemo fulana zenye picha za fuvu na mashati mekundu na bluu yaliyopangwa kwa kufuata rangi. Pia, kuna viatu vikiwa vimewekwa kwenye rafu nyingine na baadhi vimewekwa kwenye meza katikati ya duka.

Gari aina ya toyota landcruiser prado lenye rangi ya kijivu au giza limeegeshwa nje. Lipo kwenye eneo lenye changarawe na nyasi kidogo upande wa kushoto. Upande wa kulia wa gari unaonekana kuwa na lango au ukuta wa jego likionyesha labda ni nyumbani au eneo la maegesho.

Mwanaume aliyevaa suti na miwani anaonekana akizugumza kwa furaha huku wakionyesha kitu. Labda akimwelekeza mwanamke aliyesimama karibu naye. Mwanamke huyo akiwa amevaa sweta anaonekana akitabasamu na kusikiliza kwa makini. Wote wawili wamesimama karibu na gari jipya bmndani ya chumba cha maonyesho ya gari.

Watu watatu wanaonekana ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Wakiangalia magari yanayouzwa. Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa muuzaji, anawaelezea wanandoa fulani kuhusu gari, akitumia kompyuta kibao.

Gari la rangi ya kijivu aina ya subaru outback limepakiwa nje likionyesha upande wake wa nyuma. Nambari ya usajili ya gari hilo linaonekana. Nyuma ya gari kuna ukuta mrefu wa chuma wenye uzio ukitoa taswira ya usalama. Gari hilo linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Gari nyeusi la kisasa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, ina magurudumu yenye muundo wakipekee na vioo vieusi. Kwa mbele yake, sehemu ya gari jingine jeupe inaweza kuonekana, likiwa limeegeshwa karibu. Hali ya hewa inaonekana kuwa mzuri. Na miti inaonekana kwa mbali.

Lori kubwa la kusafirisha magari lenye rangi ya chungwa likiwa limebeba magari mengi linaonekana. Magari hayo yamepangwa kwa ustadi kwenye staha mbili za lori hilo, yakionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito. Nyuma ya lori kuna miti mirefu na anga la mawingu, likiashiria hali ya hewa ya baridi au mawingu.

Gari kadhaa zimepangwa kwa safu ndefu kwenye eneo la maegesho. Magari mengi yanaonekana kuwa meupe au rangi ya dhahabu, yakiashiria kuwa ni magari mapya au yaliyotunza vizuri. Nyuma ya magari kuna majengo marefu, yakionyesha kuwa eneo hilo liko mjini au karibu na makazi.

Trela imebeba magari ikiwa imeegeshwa nje. Trela hii ina ghorofa mbili ikiwa imebeba magari kadhaa. Magari meupe mawili na gari moja jeusi. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na trela, wakionekana kusimamia upakiaji au upakuaji. Mandhari inaonyesha sehemu ya nje labda yadi ya kampuni ya usafirishaji chini ya anga safi ya buluu.

Gari jeusi la honda limepakiwa katika eneo la maegesho likiwa na nambari ya usajili. Jua linaonekana likiwaka likitua kwenye kioo cha mbele cha gari. Nyuma ya gari kuna muundo mkubwa wa kivuli au jengo la maegesho.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Kuna magari matatu ya kifahari yaliyopaki. Gari la rangi ya kijivu liko mbele likifuata na gari la blue na gari la kijani na machungwa upande wa kulia. Magari yote yanaonekana kuwa ya kisasa na ya gharama kubwa yakiashiria duka la magari ya kifahari.

Wanaume wawili wanaonekana wakizungumza ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Mmoja amevaa koti la buluu na suruali ya kijivu akionekana kuwa mteja. Mwingine amevaa suti na tai akionekana kama muuzaji wa magari. Magari mengi mapya yanaonekana yamepangwa ndani ya chumba hicho chenye madirisha makubwa.

Gari jekundu linaonekana likiwa limebomolewa sehemu ya ndani. Viti vya nyuma vimetolewa na sakafu ya gari inaonekana ikiwa wazi. Kiti kimoja cha mbele chenye rangi nyekundu na nyeusi bado kipo mahali pake.

Safu nyingi ya matairi ya magari yamepangwa kwa karibu yakionyesha muundo wa lami. Matairi yote yanaonekana kuwa meusi yakionyesha undani wa nyanzo zake. Baadhi ya matairi yanaonyesha mng'ao wa mwanga juu yake labda kutokana na kuangaza au kuonyesha uhai wao.

Huu ni mwonekano wa ndani wa gari, unaoonyesha viti vya nyuma vilivyopangwa. Viti hivo vina rangi ya kijivu na vinatoa nafasi ya kutosha kwa abiria. Kwa mbele, viti vya dereva na abiria wa mbele vinaonekana, pamoja na dashbodi ya gari.

Uwanja kubwa umejaa magari mengi ya aina mbali mbali yakiwemo magari madogo, malori na magari ya kubebea mizigo. Magari haya yanaonekana yameegeshwa kwa utaratibu yakionyesha kuwa ni eneo la maegesho au gala la magari.

Trela ya kubebea magari yenye rangi ya blue inaonekana ikiwa imepakia magari mawili ya kifahari. Gari la kwanza lililopakizwa ni s uv nyelusi na la pili ni sedan nyeusi zote zikionyesha muundo wa kisasa. Trela hiyo ina viwango viwili vya kupakia ikiruhusu kusafirishaji wa magari mengi kwa wakati mmoja.

Kundi la watu linaonekana likufurahia muda wao katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa uwanja au bustani. Magari kadhaa yameegeshwa karibu uku baadhi ya watu wakiwa wamesimama au wameketi chini kwenye nyasi. Inaonekana kama kuna tukio la kijamii au mkutano kwani watu wamekusanyika na wanazungumza.

Watu watatu wanaonekana ndani ya chumba cha maonyesho cha magari wakiangalia gari. Mzee mmoja anayeweza kuwa muuzaji anaeleza kitu kuhusu gari hilo huku wanandoa vijana wakisikiliza kwa makini. Wateja hao wanaonekana kuwa na nia ya kununua gari .Wakifurahia maelezo wanayopewa.

Mazingira ya nje yanaonyesha barabara ya udongo iliyo na nyasi nyingi. Mwanaume amevaa koti jeusi refu na suruali ya buluu, akitembea mbele ya magari mawili. Moja ni ya rangi ya buluu, na nyingine ni ya kijani iliyokolea, zote zikiwa zimeegeshwa kwenye nyasi.

Gari jeupe aina ya SUV inaonekana likiwa limeegeshwa kwenye barabara au eneo la maegesho. Mkia wa gari unaonekana wazi ukiwa na taa za nyuma zenye muundo wa kisasa na beige ya volkswagen.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace limepakiwa kando ya barabara, likionyesha upande wake wa kulia. Magurudumu ya gari hilo yanaonekana kuwa ya matumizi ya barabara zote. Kuna maandishi ya nembo kwenye mlango wa gari.

Gari kadhaa zimepangwa kwa safu ndefu. Zote zinaonekana kuwa mpya na zimetunzwa vizuri huenda ni magari ya kukodisha yanayosubiri wateja. Mwanga wa jua unaangaza juu ya magari ukifanya yang'ae.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi karibu na msitu wenye miti mingi. Gari la kwanza jeusi lina sahani ya leseni yenye nambari KBR 740Q. Gari la pili la kijani kibichi lina sahani ya leseni yenye nambari KCH 539P. Na mlango wake wa nyuma wa abiria umefunguka.

Safu ya magari ya kisasa yanaonekana kuwa mapya. Yamepangwa kwa usawa kwenye lami. Magari haya yana rangi tofauti ikiwemo nyeusi na nyeupe, na yanaonekana yaking'aa chini ya mwanga. Anga na buluu lenye mawingu meupe linaonekana juu, ikionyesha mazingira ya nje.

Gari aina ya Toyota Mark X lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye sakafu ya vigae. Namba ya usajili ya gari inaonekana wazi ikiwa na herufi kubwa. Taarifa kuhusu Toyota na Mark X zimeandikwa nyuma ya gari.

Gari jeusi la aina hatchback limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu yake yana speka za rangi mbili zinazongaa. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa mbali kidogo na miti inaonekana nyuma zaidi.

Magari matatu yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi zenye rangi ya kijani. Gari la kwanza upande wa kushoto linaonekana kuwa jeupe, likifuatwa na gari jeusi katikati na la mwisho ni la rangi ya bluu upande wa kulia. Magari yote yanaonekana kuwa ya kisasa na yameegeshwa chini ya anga ya bluu lenye mwangaza wa jua.

Kiwanja kikubwa cha kiwanda kinaonekana, kikiwa na mabasi kadhaa yanayotengenezwa. Mbele kuna basi la manjano ambalo bado halijakamilika, kikiwa na kofia na ingini wazi. Nyuma yake kuna basi nyeupe lililokamilika zaidi, likisubiri hatua zinazofuata za uzanishaji.

Wafanya biashara wa magari wamesimama karibu na gari, wakizungumza na mteja, mfanya biashara mmoja amevaa suti ya bluu na tai huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Wanaonekana wakitumia Komputa ndogo ya kiganjani labda wakionyesha maelezo ya gari au makubaliano.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo namba ya usajili ya gari inaonekana wazi, taa za nyuma za gari zinaonekana zikiwa safi na zimefungwa vizuri. Kwa nyuma kuna uzio wa chuma wenye ncha kali kwashiria usalama.

Uwanja mkubwa umejaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari hayo yana rangi na mifumo mbalimbali. Yakiwemo meupe, meusi, na mekundu. Inaonekana kama sehemu ya maonyesho ya magari au eneo la kuegesha magari mengi.

Gari jeusi aina ya Mercedes Benz limepakiwa kando ya barabara yenye lami. Nambari ya usajili ya gari hilo inaonekana. Nyuma ya gari kuna miti mirefu yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Rafu imejaa vipuku na pete nyingi za rangi ya dhahabu na fedha. Kila kipande cha vito kinaonekana kuwa na muundo wa kipekee. Baadhi ya vito vinaonekana kwa na maumbo yanayofanana na ramani ya Afrika, ndege na majani.

Soko dogo la wazi linaonekana likiwa limejaa bidhaa za ufungi na vitu. Bidhaa mbali mbali kama vile: shanga, mikufu na herini, zimening'inia na kupangwa kwa uuzaji. Paa la soko linaonekana kuwa limefunikwa na mabati, likitoa kivuli.

Soko la ndani limejaa maduka madogo kila moja likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na meza. Ngazi zinaonekana zikishuka hadi ghorofa ya chini zikionyesha muundo wa soko yenye ghorofa nyingi. Madirisha makubwa yaliyo juu yanaruhusu mwanga wa asili ya kuingia ukiangazia bidhaa na eneo nzima la soko.

Mkono wa mtu unaonekana ukishikilia mfuko mmoja wa kiondoo unaoonyesha muundo wake wa kipekee na ustadi wa kuufuma mifuko mingine ya kiondoo imening'inizwa nyuma ikionyesha rangi tofauti na michoro ya kupendeza.

Soko lenye shughuli nyingi zimejazwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda, mboga na nafaka. Muundo wa paa ya soko unaonekana kufunikwa na mabati na vitambaa, kutoa kivuli kwa wachuuzi na wateja.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa bidhaa za sanaa za mikono. Bidhaa mbalimbali za kitamaduni zimepangwa kwa uangalifu. Ikiwemo vikapu vilivyofumwa na vitambaa vyenye rangi. Watu wanaweza kuonekana wakiketi katikati ya bidhaa labda wakiuza au wakingoja wateja.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na mirundo mikubwa ya nguo wakichagua na kukagua bidhaa. Wanaonekana kuwa katika soko lenye shughuli nyingi labda wakitafuta nguo za kununua au kuuza. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na ya wazi.

Duka la matunda linaonekana likiwa kumejaa aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa vizuri, migomba kadhaa imewekwa juu huku mingine kama vile machungwa, nyanya na matunda mweusi yakionekana yamewekwa kwenye vikapu na masanduku

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za ufundi na nguo. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea na kutazama bidhaa zilizopangwa chini. Bidhaa kama vile vito, mapambo, na nguo zenye rangi mbalimbali zimejaa kila mahali, paa la chumba linafunika soko hilo likitoa kivuli kwa wauzaji na wanunuzi.

Soko la bidhaa za mikono linaonekana likiwa na vitu vingi vilivyotundikwa na kupangwa. Kuna shanga na mapambo mbalimbali yenye rangi tofauti yakionyesha ubunifu. Mwanamke mmoja anaonekana ameketi pembeni akifanya kazi au akitazama bidhaa.

Soko kubwa limejaa bidhaa mbalimbali za matunda na mboga, ndizi zimeunganishwa juu ya vibanda huku nyanya na vitunguu zikionekana kwenye meza. Bidhaa nyingi zimepangwa kwa wingi zikiashiria soko lenye shughuli nyingi. Anga ya soko inaonekana kuwa na nuru na shughuli za wanunuzi na wauzaji.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni na ufundi linaonekana wazi. Kuna viatu vya ngozi hereni na vitu vingine vya mapambo vilivyopangwa kwa ajili ya kuuza. Mteja mmoja anaonekana upande wa kulia aki chunguza bidhaa. Soko hili linaonekana kuwa mahali pazuri pa wanunuzi wa bidhaa za asili na za awali.

Meza imejaa rundo kubwa la vyatu mbali mbali. Vyatu hivyo vina rangi tofauti, kama vile buluu, nyekundu na zambarau, vikionyesha wingi wa bidhaa. Inaonekana kuwa ni soko la wazi au duka la jumla ambako vyatu vinauzwa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi linaonaka ambapo wauzaji wameweka bidhaa zao chini bidhaa mbali kama viazi, vitunguu na mboga nyingine zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakifanya biashara huku Lori lililofunikwa liwa limegeshwa nyuma.

Jikoni la kisasa linaonekana kuwa safi na halijatumiwa. Lina makabati ya rangi nyeusi na sehemu ya kazi yenye rangi nyepesi kunataa za kisasa zilizopachikwa juu zikitoa mwanga. Kupitia mlango wa kioo, chumba kingine kinaonekana kikiwa na sakafu ya mbao, labda sebule au sehemu ya kulia.

Nyumba kadhaa za kifahari zinaonekana zikiwa zimejengwa katika eneo ka makazi zikiwa na mitindo tofauti ya usanifu. Mbele kuna nyumba yenye paa nyekundu na ukuta wa mawe, ikionyesha muundo wa kipekee.

Jengo refu linaonekana likiwa na ghorofa nyingi. Lina rangi ya manjano, nyeupe na kijivu zilizopangiliwa kwa muundo wa kisasa. Kuna madirisha mengi meusi na balkoni za kioo. Limesimama wima chini ya anga blue yenye mawingu meupe kidogo.

Majengo mawili marefu na ya kisasa yanasimama juu ya miti yakifikia angani yenye mawingu meupe na bluu. Jengo la kushoto linaonekana kuwa refu zaidi na lina antenna juu yake likionyesha labda ni jengo la ofisi au mawasiliano.

Jengo jipya linaonekana likiwa katika hatua za ujenzi likionyesha kuta nyeupe ambazo bado hazijamalizika. Fremu za mbao zimetmika kama usaidizi wa ujenzi, na bado hazijafungwa kabisa. Juu ya jengo kuna tangi kubwa la maji jeusi na vifaa vingine vya ujenzi.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi linaonekana likisimama wima chini ya anga safi la buluu. Sehemu ya jenog imepakwa rangi ya kijani kibichi na ina madirisha mengi. Upande wa kulia, kuna jengo jingine leupe lenye bakoni za muundo wa chuma.

Majengo mawili makubwa yanaonekana kujengwa kwa mianzi na paa za makuti. Yamesimama chini ya anga safi. Muundo wa majengo unaonekana kuwa wa kipekee ukiwa na balconies na mianzi zinazoelekea juu.

Mandhari inaonyesha jengo refu la ghorofa, likionekana bado liko kwenye ujenzi au limekamilika hivi karibuni. Nyuma yake, jengo jingine la ghorofa lenye rangi ya kahawia linaonekana, likiwa limekamilika. Eneo la mbele linaonekana kuwa wazi, likiwa na nyasi kavu na udongo.

Bango refu la matangazo likiwa na rangi nyekundu na nyeupe limening'inia kwenye nguzo. Juu yake, bango ndogo lenye mandishi For sale from $40,000 linaonekana. Bango hilo ndogo linatangaza Symphony Residence, Lavington na lina namba ya simu na tovuti.

Jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi linaonekana likisimama chini ya anga safi la bluu. Jengo hilo lina rangi nyeupe na madirisha ya bluu, likionyesha muundo wa kipekee wa usanifu. Waya mbalimbali za umeme zinaonekana zikivuka anga, zikionyesha miundo mbinu ya eneo hilo.

Jengo la ghorofa mbili linaonekana, likiwa bado halijakamilika kikamilifu. Ghorofa ya chini ina rangi ya kijani kibichi na geti kubwa jeusi la chuma ambalo linaonekana kufungwa. Ghorofa ya juu imejengwa kwa matofali ya saruji na ina madirisha yenye vyuma vya ulinzi.

Bango kubwa jekundu lenye maandishi, Knight Frank to let, inaonekana likionyesha ofisi zinazopangishwa katika jengo la, the priory place. Chini ya bango hilo kuna namba ya simu za mawasiliano kwa ajili ya maswali.

Sehemu kubwa ya ardhi kavu yenye nyasi zilizokauka. Inaonekana chini ya anga la blue lililojaa mawingu meupe. Nguzo za uzio zilizotengenezwa kwa mbao zimepangwa kwa mbele. Zikionyesha mipaka ya shamba. Kwa mbali, kuna majengo kadhaa yaliyo na nyumba zikionyesha kuwa eneo hilo linaendelezwa.

Majengo kadhaa ya ghorofa yasiyomalizika yamesimama chini ya anga safi la bluu. Yakiashiria ujenzi unaoendelea. Kila jengo lina madirisha mengi tupu na vifaa vya ujenzi vinaonekana juu ya mojawapo ya majengo. Nyaya za umeme zinavuka angani juu ya majengo.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi linaonekana likisimama chini ya anga ya buluu yenye mawingu. Lina madirisha mengi na muundo wa kisasa. Juu ya paa la jengo, kuna antena na vifaa vingine vya mawasiliano. Karibu na jengo, kuna eneo lenye udongo na mabaki ya ujenzi.

Majengo mawili makubwa yanatawala mandhari huku moja likonekana liko katika ujenzi na jingine likiwa limekamilika. Chini ya majengo hayo kuna vibanda kadhaa vilivyo jengwa kwa mbao na mabati vikionyesha shughuli za kibiashara au makazi.

Jengo refu la gHorofa nyingi lenye kuta za nje zenye rangi ya samawati na balcony nyekundu linaonekana katikati, karibu na jengo hilo kuna ardhi kame isiyo na mimea mingi ikipendeza kuwa labda ni eneo la ujenzi au la wazi.

Majengo kadhaa yanaonekana katika mandhari ya jiji. Chini ya anga ya bluu safi na mawingu machache, jengo moja linapaa nyekundu na kuta za matofali, likiwa na ishara iliyoandikwa Wima. Chini yake, kuna jengo refu lenye maduka ya samani. Ikiwa na dirisha kubwa la kioo linaloonyesha bidhaa ndani.

Jengo refu linaonekana likisimama chini ya anga lenye mawingu meupe. Lina madirisha mengi na linaonekana kuwa na muundo wa kisasa. Sehemu za nje za jengo zimepakwa rangi ya manjano na kuna matofali ya rangi ya machungwa, yaliopangwa kwa muundo flani. Chini ya jengo kuna paa jingine la rangi ya blue na kijivu, likionyesha labda ni jengo lingine la chini au sehemu ya jengo hilo.

Jengo refu la ghorofa kadhaa linaonekana likiwa na maduka mbali mbali kwenye maghorofa ya chini na makaazi kwenye ghorofa ya juu. Bango kubwa lenye maandishi M4 Apartment linaonekana wazi juu ya jengo.

Eneo la nje la jumba linaonekana likiwa na bustani na nyasi iliyotunzwa vizuri na miti midogo iliyopandwa kando. Kuna jengo ndogo lenye ngazi za chuma za mzunguko zilizoelekea juu likiongeza muundo wa kipekee.

Safu ndefu za watu zimeunda foleni ndefu kwenye sehemu za malipo za duka kubwa. Wateja wanaonekana wamesimama kwa subira. Wakisubiri zamu yao ya kuhudumiwa. Mfanyikazi mmoja wa duka aliyevaa sare nyekundu anaonekana akihudumia wateja.

Ndani ya duka kubwa, kuna safu ndefu ya vyombo vya uwazi vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi ni pamoja na karanga, matunda yaliyokaushwa na nafaka, zikipangwa kwa utaratibu mzuri. Wateja wanaweza kujihudumia kwa urahisi kwa kutumia vijiko maalum vilivyowekwa karibu na kila chombo.

Duka kubwa linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizojaa vifaa mbalimbali vya jikoni na bidhaa za nyumbani. Safu na bidhaa inaonekana kuwa na vyombo vya kupikia, kama vile sufuria za wali na tosta. Kwa mbali, friji na majokofu mengine yanaonekana yakionyeshwa ikionyesha aina mbalimbali za vifaa vya kielektroniki vinavyopatikana.

Samaki na bidha za baharini zimepangwa kwenye barafu ndani ya duka la kisasa, kuna aina mbali mbali za samaki baadhi zikiwa zimekatwa vipande vipande na kuwekwa kwenye trei, alama za pei zinaonekana zikiambatanishwa kila aina ya samaki.

Baiskeli nyingi za watoto zimepangiliwa kwa safu ndani ya duka au ghala. Baiskeli hizo zina aina, rangi mbalimbali na baadhi zina vikapu mbele. Kuna viti vya plastiki vimepangwa kando ya baiskeli, ikionyesha labda ni bidhaa nyingine zinazouzwa.

Mwanamke mmoja anaonekana akitembea kwenye corridor ya duka kubwa, akiwa amevaa sare ya kazi na kofia ya nywele. Pande shoto zote mbili za corridor zimejaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo vinywaji vilivyopangwa kwenye rafu na friji kubwa.

Jengo kubwa linaonekana likiwa na ishara kubwa ya Naivas juu yake mlangoni kuna mabango yaliondikwa karibu Naivas na fruits and vegetables , walinzi wawili wasimama mbele ya duka wakionekana kuwa kazini, ndani ya duka rafu na bidhaa zinaonekana zikiashiria shughuli za kibiashara.

Duka kubwa linaonyesha sehemu ya bidhaa za jibini na deli. Kaunta ndefu za vioo zimejaa aina mbalimbali za jibini na vyakula vingine. Juu ya kaunta kuna mabango makubwa yenye picha za jibini na mizeituni. Taa nyingi zimepangwa vizuri kuangazia bidhaa.

Ndani ya duka kubwa, kuna safu ndefu za bidhaa za vyakula zilizopangwa kwenye rafu. Matunda na mboga mbalimbali zimepangwa kwenye vibanda vya kuonyesha bidhaa. Mabango ya matangazo ya eat good feel good yanaonekana yakining'inia kutoka dari.

Kubwa la kisasa linaonekana, likiwa na friji kubwa za kuonyesha bidhaa zilizojazwa na vinywaji mbali mbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndani ya friji hizo, zikionyesha utaratibu na usafi. Sakafu ya duka ina vigae vya kisasa na taa zinazong'aa juu zinaangazia eneo hilo.

Duka kubwa inaonekana ikiwa na bidhaa nyingi, zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Eneo la bidhaa zisizofungashwa kama vile nafaka au viungo, linaonekana mbele, likiwa na masanduku ya kioo yenye bidhaa tofauti. Kwenye nguzo na kuta, kuna mabango na matangazo yanayoonyesha picha za vyakula na bei.

Ndani ya duka kubwa, rafu zimejaa aina mbali mbali za mboga: nyanya, matango na mboga za majani zimepangiliwa kwa uzuri zikiwa na bei zake. Kuna mabango ya bei yaliyoandikwa kama vile eggplant . Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo sabuni na bidhaa za karatasi. Mabango ya matangazo yenye punguzo la bei yanaonekana yakining'inia kutoka dari. Mfanyikazi mmoja anaonekana akitembea kando ya rafu akipanga bidhaa.

Rafu za duka la kisasa la vyakula linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo chupa za vifungashio. Bango kubwa la manjano lenye maandishi sizzling offers limepangwa katikati likiashiria matangazo ya punguzo.

Jengo la duka kubwa la carrefour linaonekana likiwa limewashwa taa nyingi usiku, nempo ya carrefour na maneno 27/7 mega yanaonekana yakingaa juu ya mlango mkuu, watu wawili labda walinzi wakmesimama karibu na mlango karibu na ishara ya no stopping no parking at this point .

Duka kubwa la vyakula linaonekana likiwa limejaa bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Aina mbali mbali za bidhaa, hasaa za chakula, zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha uteuzi mpana kwa wanunuzi. Sakafu ina vigae vyepesi na kuna ishara ya kijani kibichi yenye maduara meusi iliyobandikwa chini.

Sehemu ya duka kubwa la vifaa vya nyumbani imeonyeshwa ikiwa na mashine za kufulia zilizopangwa vizuri kwenye vibanda vya maonyesho. Mshine hizi zina rangi ya kijivu na nyeusi na baadhi zimepakiwa juu ya nyingine zikiashiria aina mbali mbali za bidhaa zinazo patikana.

Duka kubwa limejaa rafu zilizojaa pakiti za nepi za watoto. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha aina mbalimbali na saizi tofauti. Baadhi ya pakiti zina picha za watoto wenye tabasamu, zikilenga wazazi.

Duka kubwa linaonekana likiwa limejaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu zikiwemo sabuni, shampoo na vitu vingine vya nyumbani. Njia za duka ni safi na pana zikiwapa wateja nafasi ya kutembea.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa za nyumbani. Viungo vya kupikia na sufuria za chuma vimewekwa kwa uangalifu kwenye rafu upande wa kushoto huku bidhaa nyingine za jikoni zikiwa zimepangwa kwenye rafu nyeusi upande wa kulia.

Ndani ya duka kubwa la rejareja kuna safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo juice na vitafunwa. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu zikionyesha wingi wa chaguzi kwa wanunuzi. Sakafu inaonekana kuwa safi na inayong'aa ikionyesha utunzaji mzuri wa duka.

Stoo inaonyesha mpangilio wa mboga na matunda mbalimbali zikiwemo nyanya nyingi zilizopangwa kwa makreti na vikapu. Vitunguu vyesi vimepangwa juu ya nyanya na ndizi za njano zinaonekana kando yake. Katika upande wa kushoto kuna viazi vyeupe vilivyowekwa kwenye kikapu cha mianzi.

Rundo la bidhaa limepangwa vizuri kwenye rafu ndefu ndani ya duka. Kuna bidhaa za aina mbalimbali kama vile sabuni, vitambaa na vyakula vilivyofungashwa. Rafu zimejaa vitu vya rangi tofauti na kuunda muonekano wa kuvutia

Huu ni mwonekano wa ndani ya duka kubwa au duka la rejareja, lenye rafu zilizopangwa vizuri zikionyesha bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu, ikiwa ni pamoja na sabuni za unga na vimiminiki vya kusafisha na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani.